Uhaba wa mvua husababisha kukauka kwa udongo. Eneo hili linaonekana kukosa mvua kwa mda mwingi mno. Tena inaonekana ni eneo ambalo haliwezi kuwa na mazao mazuri ya mimea.

Meno ni sehemu nyeti na wa muhimu sana mwilini. Hapa tunamwona mhudumu wa afya akijaribu kukagua meno ya mgonjwa ili kubaini ikiwa ana shida yeyote na ili aweze kupata usaidizi.

Huyu ni mtoto wa kike akiwa pamoja na mhudumu wa afya. Huenda alienda kwenye kituo hiki cha matibabu ili kupokea chanjo au alienda kupata matibabu juu ya ugonjwa fulani iliyokuwa ikimlemea.

Hii ni kituo cha afya. Tunamuona mama mmoja akiwa amemleta mtoto wake mchanga ili kupata chanjo. Pia kuna wahudumu wa afya walio wengi sana. Mmoja wa wahudumu wa afya anapea mtoto mchanga chanjo ili kumsaidia kujikinga.

Hii ni kituo cha afya, kwenye kituo kuna mama ambaye ni daktari amevalia barakoa na kofia kwenye kichwa. Pia amevalia miwani na amebeba mtoto mchanga wa kike ambaye amezaliwa wakati huu.

Hapa kuna watu wawili waliovalia magwanda nyeupe. Watu hawa wanamimina dawa kwenye sehemu mbalimbali za nyumba, ikiwa wanataka kuua vidudu vinavyoleta magonjwa. Pia wamevalia barakoa ya hali ya juu ili kujikinga.

Mgonjwa amekuja hospitalini akiwa ana maumivu kwenye sehemu zake za miguu. Hapa tunamuona muhudumu wa afya, akijaribu kumkagua ili ajue ni wapi kuna tatizo. Kwa hivyo mgonjwa amelala chini ili kukaguliwa vyema.

Mabadiliko ya hali ya anga, inaweza kusababisha mfuriko. Hapa kuna wananchi ambao wanajaribu kupitia barabara ambao umekuwa na mafuriko. Hawa wanapitia hali ngumu sana, wana mateso mengi sana.

Mkusanyiko huu ni wa watu kutoka jamii fulani. Katika mkutano huu wa hadhara kuna wanaume pamoja na wanawake ambao wameketi ili kupata mafunzo juu ya jambo fulani. Mbele yao kuna mwanadada ambaye anatoa mafunzo.

Katika sekta ya ujenzi, kuna mpangilio fulani na vipenge ambavyo lazima zifuatwe ili kujenga nyumba dhabiti na yenye manufaa kwa mwanadamu ili kuzuia kuporomoka au kubomolewa na serikali.

Mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini, kulitokea janga lisilo la kawaida, mlipuko wa ugonjwa wa covid 19 ulisababisha kuchanjwa kwa watu wote wadogo kwa wakubwa kote kote ulimwenguni kwa hofu ya kupatwa na ugonjwa huu.

Hii ni dawa ya kupunguza maumivu. Dawa hili linaweza kutumika katika sehemu mbalimbali ya mwili na tena inaweza kupakwa kama mafuta. Dawa hili linaweza kutoa maumivu kwenye mwili.

Huyu ni daktari wa madawa za kienyeji. Daktari huyu ni wa kike na tena amevalia vitu za vipodozi. Tena amebeba dawa hii ya kienyeji yenye inaashiria ni ya kuponya ugonjwa wa Covid .

Huu ni eneo wa nchi ya Kenya. Ni eneo ambalo ni kavu mno. Tena tunaona mama akiwa amebeba kibuyu kwenye mgongo, mbeleni akiwa amebeba mtoto. Mama huyu anaenda kutafuta maji mtoni.

Kutokana na uhaba wa madaktari ya kuzalisha, serikali ilitangaza msimamo wake wa kuunga mkono wakunga katika jamii ili kupunguza uzito wa uhaba huu. Kwa hivyo wakunga wanapata mafunzo ili kuwasaidia kupata elimu juu ya mambo haya.

Hii ni kampuni yenye bidhaa hatari, kwenye kampuni hii tunamuona mfanyikazi mmoja mwenye amevalia sare ya samawati akiwa amebeba mitungi miwili moja ya manjano na ingine ya samawati. Pia amevalia barakoa aina ya hali ya juu ili kujikinga.

Katika safari zetu za kila siku, watu hutumia aina mbalimbali za vifaa vya kusafirisha mizigo kama vile gari, ndege, pikipiki, reli, meli na mengine mengineyo. Vilevile safari huweza fanyika angani, kwenye maji na hata pia barabarani.

Hii ni kituo cha afya, kwenye kituo hiki kuna mgonjwa ambaye amelala chini, kando yake kukiwa na wahudumu wawili. Wahudumu hawa wamevalia barakoa ili kujikinga dhidi ya magonjwa. Pia wanamkagua mgonjwa ili.

Hapa tunaona mikono ya watu mbalimbali, kuna mikono ya watu wazima, pamoja na mkono wa mtoto. Kinachoendelea hapa, ni kwamba mtoto huyu amepewa chanjo dhidi ya ugonjwa fulani. Kwa hivyo baadaye anaekewa rangi.

Azithromycin ni dawa inayopatikana kwenye duka yoyote ya dawa. Pia hupatikana kwenye vituo vya matibabu, kwa kuwa ni dawa nzuri sana. Dawa hii husaidia sana watoto pamoja na watu wazima, wanapopata magonjwa ya tumbo.

Hapa kuna mkusanyiko wa madaktari kutoka vitengo vya kila aina. Kuna uwezekano kwamba kuna mafunzo ya kisasa inayoendelea katika picha hili. Pia tunaona ya kwamba wote wamevalia sare maalum ya wahudumu wa afya.